Sehemu ambayo inatumika na imewekewa mitambo inayosaidia, kwa ajili ya kutunzia na kusambazia nishati ya umeme.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali ikiwemo watoto, wakiwa wanavuka barabara katika sehemu ambayo ina alama za barabarani, ijulikanayo kwa jina la pundamilia, huku kukiwa na magari yaliyosimama, kuwapisha watu wavuke.

Barabara inayotumika kwa ajili ya kupitia vyombo vya moto, ikiwemo magari, ambapo pembeni yake kuna njia iliyotengwa, kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Mtaro ambao unatumika kwa ajili ya kupitishia maji taka, ambapo umezibwa na matakataka ya aina mbalimbali ikiwemo chupa za plastiki ambapo inapelekea kushindikana kusafirisha ama kupitisha maji taka.

Vijana kadhaa ambao wamevalia sare yenye rangi ya kijani, baadhi yao wakiwa juu ya gari na wengine wakiwa chini wanapakia takataka katika gari la taka.

Vyombo vya kuhifadhia takata vyenye rangi ya bluu pamoja na kijani ambavyo baadhi yao vimejaa na takataka zilizofungwa kwenye mifuko ya rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Mkusanyiko wa watu, wanawake kwa wanaume ambao wanafanya shughuli za maendeleo za usafishaji wa mazingira kwa kutumia mifagio pamoja na maji.

Bomba la kusambazia maji safi ambalo limejengwa na kupitishwa juu ya mtaro ambao unatumika kwa ajili ya kusafirishia maji taka, ambapo pembezoni mwake kuna mimea ya asili pamoja na mawe.